Mahali hapa ni shamba. Shambani hapa panaonekana panaendeleza ukulima. Ukulima huu unaonekana umeweza kuendelezwa kwa njia njema mwanzo mimea imeweza kupangwa kwa laini, na imeweza kumea vyema.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni shambani. Shambani ambapo, panaonekana kuwa pamekuzwa bidhaa, haswa kabeji. Pia panaonekana kuwa pameweza kumeeshwa miti, kwa njia njema. Njia inayoonekana miti ile imeweza kumea.

Mahali hapa panaonekana ni shambani. Shambani hapa panaonekana kuwa pameweza kupandwa kabeji. Kabeji hizi zinaonkeana kuwa zimeweza kupangwa kwa mstari. Pia panaonekana pana manjia kando ya kila eneo lililopandwa kabeji.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni shambani palipo meeshwa bidhaa vyema. Bidhaa hizi zinaonekana ni zenye matawi ya kijani kibichi, pia panaonekana hapa na watu wawili ambao wanazungumziana.

mahali hapa panaonekana kua ni mahali ampapo panaendeleza ukulima, ukulima huu unaoanekena kuwa unaendelezwa kwa njia ipasavyo pia panaonekana pana mtu ambaye anaweza kukagua mimea hii, mimea hii inaonekana imemea vyema.

Mahali hapa panaonekana kuwa na ngombe, ngombe hawa wanaonekana kuwa wana kila chakula chao, wawili wa ngombe hawa wanaonekana kuwa hawashughuliki na kula kama wengine wao ngombe hawa wana onekana huwa wameweza kufungiwa.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni shambani. Shambani hapa panaonekana panaendeleza ukulima haswa wa kabeji. Kabeji hizi zinaonekana kuwa zimeweza kumeeshwa vyema. Zinaonekana kuwa zimeweza kupangwa kwa laini.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo panaendeleza shughuli ya ufugaji wa kuku. Panaonekana pana kuku wengi. Kuku hawa wanaonekana kuwa wameweza kuwekewa vyakula vyao na maji pia.

Pahali hapa panaonekana kuwa ni pahali ambapo panaeneza ukuzi wa mananasi. Panaonekana pamekuzwa nanasi kwa njia inayofaa. Huko mbali panaonekana kuwa pameweza kupandwa mti ambayo inalinda maeneo.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali ambapo panaweza kuendelesha ukulima. Ukulima huu unaendeleshwa kwa njia ya kutumia unyunyiziaji wa maji kwa mifereji. Maji haya yanaonekana kuwa yameweza kurushwa vyema na kuweza kufikia mimea hii njia ipaswavyo.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali ambapo pana shughulika na mambo ya ukulima. Mkulima huyu anaonekana kuwa amechanuka na anaweza kutumia mbinu kama vile ya kunyunyizia mimea maji kutumia pipu, wakati wa kiangazi.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni shambani ambapo panaendelezwa ukulima wa mimea, kwa kutumia njia ya kunyunyizia maji kwa mifereji, kunaye mfereji ambao unaonekana unaweza kuachilia maji kwa vitone vitone.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo panaendeleshwa ukulima kwa njia ya unyunyiziaji wa maji kwa kutumia mifereji. Panaonekana pana mifereji iliyopitishwa shambani pia mimea hii imeweza kumea kwa njia inayo stahili.

Mahali hapa panaonekana kueneza unyunyiziaji wa mimea wa maji kutumia mifereji. Mifereji hii inaonekana kuzunguka shamba lote. Mahali hapa panaonekana kuwa maji ambayo yanapatikana huweza kutumika kunyunyizia mimea maji.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni shambani, ambapo panaendeleza ukulima wa mimea. Mimea hii inaonekana kuwa inaendeleza na inaweza kufikiwa na maji kwa kutumia mifereji iliyowekwa shambani.

Mahali hapa ni mahali ambapo panaendelesha ukulima. Ukulima huu unaendeleshwa kwa njia ya mifereji ya maji. Mirefereji hii, imeweza kuwekwa kwa shambani na inaweza kunyunyuzia mimea hii maji. Pia panaonekana pana kivuli cha mtu aliyepiga picha hii.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana mkulima ambaye anaendelesha na ameendelesha ukulima wake kwa kutumia unyunyiziaji wa maji kwa njia ya mifereji. Mimea hii inaonekana kuwa inamea kwa njia njema zaidi mwanzo ina majani ya kijani kibichi.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni shambani. Shambani hapa panaonekana kuwa panaendeleza ukulima kutumia kunyunyizia maji kwa njia ya mifereji, pia panaonekana pana miti nyingi na nyasi iliyomeeshwa vyema.

Mahali hapa panaonekana ni shambani ambapo panaendeleza shughuli ya ukulima. Ukulima huu unaonekana kuwa unaendelezwa kwa njia ya kutumia mifereji ambayo inanyunyuzia mimea ile maji.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni shambani. Shambani hapa panaonekana kuwa mkulima huyu, ameweza kuweka njia ya mifereji kunyunyuzia maji. Anaonekana kuwa ameweza kujipanga vya ili aanzishe ukulima wake.

Mahali hapa panaonekana panaendelesha ukulima wa mimea. Ukulima huu unaonekana kuwa unaendeleshwa kwa njia ya kunyunyuzia mimea hii maji. Panaonekana pana mtambo ambao umeengenezwa vyema ili kuweza kuinyunyizia maji.

Mahali hapa, ni mahaili ambapo ni shambani. Shambani hapa panaendeleza sughuli ya ukulima. Panaonekana panaweza kuchimbwa mtaro ambayo yanaweza kufikishia mmea ile maji kwa njia ipasavyo.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni shambani. Shambani hapa panashughulika na shughuli ya ukulima, mkulima huyu, anaweza kuonekana kuwa anatumia njia, ya kunyunyizia, maji kutumia mifereji ambapo anaweza kunyunyizia mimea yake.

Hapa ni shambani. Panaonekana kuwa panaendeleza ukulima. Ukulima huu unaendelezwa kwa njia ya kunyunyizia mimea maji kwa kutumia mifereji. Mimea ile inaonekana kuwa inamea vyema zaidi.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni shambani , shambani ambapo panaendeleza ukulima wa bidhaa kwa kutumia njia ya kunyunyuzia bidhaa zile maji kwa mifereji. Panaonekana pana mifereji ambayo inaweza kunyunyuzia bidhaa au mimea ile maji.

Mahali hapa ni shambani ambapo panaendelesha ukulima. Ukulima huu unaonekana unaendeleshwa kwa njia ya kunyunyizia maji kwa kutumia mifereji. Mifereji hii inaonekana kuwa imekewa shambani vyema.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo panaendeleza ukulima. Ukulima huu wanaendeleza kwa njia ya mifereji, panaonekana pamemeeshwa bidhaa na mifereji imeweza kupitishwa kando ya bidhaa hizi ama mimea hii ili iweze kuinyunyizia maji.

Hapa ni shambani. Shambani hapa panaonekana pana endeleza shuguli ya ukulima. Ukulima huu unaonekana ni wa mimea. Mimea hii imeweza kupangwa kwa laini. Pia ukulima huu, unatumia mifereji ya maji ambayo inatumika kunyunyizia mimea ile maji.

Mahali hapa panaendeleza ukulima. Ukulima huu unaonekana kuendelezwa kwa njia ya unyunyuziaji wa mimea maji. Unyunyuziaji huu unaonekana kuendelezwa kwa njia ya mifereji iliyopitishwa shambani.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali ambapo pana endeleza ukulima. Ukulima huu unaonekana kuwa unaendelezwa kwa njia ya kunyunyizia mimea maji. Mimea hii inaonekana kuwa imeweza kuchimbiwa mitaro ambayo inaiwezesha kufikiwa na maji vyema.

Mahali hapa panaonekana kuwa, panatumia njia ya kunyunyizia maji kwa kuyarusha, panaonekana pana, maji ambayo yameweza kurushwa, pia panaonekana mimea ambayo imepandwa hapa, inaweza kumea vizuri, kwani mimea hii inaonekana, ni yenye rangi ya kijani kibichi.

Mahali hapa ni shambani. Shambani hapa panaonekana panaendeleza ukulima kwa njia ya kunyunyizia mimea maji kwa njia ya mifereji. Shambani hapa panaonekana kuwa pameweza kuwekwa mifereji ambayo inaweza kufikishia mimea ile maji.